Bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama, zimepangiliwa kwenye rafu la mbao, zimewekwa kwenye vifungashio mbalimbali ambapo vina maelezo pamoja na picha hili kumsaidia mtumiaji.

Bango k,ubwa lililoning'inia lenye rangi ya kijani, linalotambulisha biashara inayouza bidhaa za wanyama pamoja na wakulima kwa jumla na rejareja.

Wakulima wawili, wakiwa shambani wanavuna kahawa zenye rangi ya kijani na nyekundu, wakiwa wanatarajia kuuza zao hili kwa ajili ya fedha.

Mazao ya aina ya mahindi, yakiwekwa kwa wingi kwenye nguzo za mbao, kwa lengo la kuuzwa kama zao la biashara. Pia, kuna kipande cha nguo kilichowekwa juu ya mahindi.

Kuna mtu anakagua kabichi kwenye shamba lake, yakiwa na afya nzuri na makubwa yatauzwa vizuri kama mazao ya biashara.

Mashine ya kulimia ardhi ikiwa inatumika na mkulima kwa ajili ya shughuli za kuandaa ardhi yake kwa ajili ya upandaji wa mavuno.

Mkulima akitumia mashine kulima kwenye shamba lake, ambalo amepanda mboga mbalimbali, pamoja na mazao mengine, huku akiwa ameyatenganisha kwa nafasi kubwa.

Mashine ya kilimo inaonekana ilifanya kazi shambani, labda trekta au kifaa cha kulimia. Udongo umeshafyekwa vizuri kwa mistari na kuna dalili ya maandalizi ya kupanda.

Mwanaume mmoja anamwagilia miche midogo ya miti kwa kutumia bomba la maji. Mazingira ni ya asili, yanaonyesha juhudi za upandaji miti kwa ajili ya kuhifadhi mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mbwa akiwa amesimama kwenye msitu ambako kuna njia kubwa inayoweza kuruhusu gari kupita pamoja na wapita njia. Msitu huu pia una miti mirefu.

Watafiti wakiwa wanakagua miche ya miti iliyopandwa. Mkaguzi mmoja akiwa ananakiri kwenye daftari, huku wakaguzi wengine wa kiume wakiwa wanasikiliza.

Hii ni maabara ya kilimo cha 'HYDROPONICS' ambapo mimea inakuwa ndani ya maji yenye virutubisho kila mmea unawekwa ndani ya kishikizo cha plastiki kinachoweka mizizi mahali pake, mazingira ni safi na yanadhibitiwa kwa uangalifu.

Hakuna udongo unao onekana bali ni mfumo wa maji unaopita chini ya kila mmea. Kila mmea una nafasi yake ukistawi kwa mwanga wa taa maalumu kwa juu teknolojia hii ya kisasa hutumika mjini kwa ufanisi mkubwa.

Kuna baadhi ya mimea michache ambayo imeekwa katika kilimo cha haidroponiki, hakuna udongo uliotumika bali maji yenye virutubisho vya kulisha mimea ndiyo yanatumika.

Shamba lililojaa zao aina ya kabeji ambazo zina afya, zinazostawi vizuri bila magonjwa, kuna safu za zao hilo zenye nafasi sawa na udongo unaonekana kuwa rutuba nzuri.

Banda kubwa la kuku likiwa pamoja na vifaa vya kulishia kuku, pamoja na kunyweshea maji. Kuku hao wanatumika kama malighafi na kiwanda pamoja na mayai yao.

Jua linamulika mandhari nzuri ya kijani inayozungukwa na mabonde, kuna miti mingi pamoja na sehemu ya kufanyia kilimo.

Kuna kuku waliokusanyika kwenye banda, wengine wanatembea huku wakitafuta chakula na baadhi ya kuku wamelala chini ya banda.

Mfugaji wa kuku akiwa ameshika kuku wawili, huku wengine wakiwa wamemzunguka kuonyesha amefanikiwa katika ufugaji wake wa kuku.

Kuna wanaume wawili wamesimama pamoja na mbwa akiwa katikati yao, mmoja ya wanaume hawa ni dakitari wa mifugo, akiwa anaongea na mmiliki juu ya mbwa huyo.

Sehemu ambayo inatembelewa na watalii, kuna kiti cha kupumzikia pamoja na mwamvuli, imezungukwa na miti mingi na mirefu ikiashiria uwepo wa wanyamapori.

Watalii wakiwa sehemu ya kuangalia wanyama pori, mmoja ya watalii akiwa anamshika mnyama pori mdogo, huku wengine wakiwa wanamungalia.